Hili ni tarakilishi. Tarakilishi hili liko juu ya meza. Tarakilishi hili ni tarakilishi la rangi nyeusi. Tarakilishi hili ni tarakilishi ya aina ya Dell. Liko mbele ya dirisha, dirisha ambalo linatumiwa kuingiza mwangaza katika chumba hiyo.

Hawa ni wachezaji wa mpira, wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wamesimama. uwanjani wakisikiza mawaidha kutoka kwa kochi wao. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wote ni walemavu.

Hawa ni mwanariadha. Mwanariadha huyu ni kipofu. Upande wa kulia ana mwelekezi wake. Mwanariadha ambaye ni kipofu anaitwa Kimani. Upande wa mwingine tunaona mashabiki wameketi kutazama mbio hizi.

Mwanariadha huyu anaonekana kuwa ni kipofu, kwa jina lake ni Kimani. Kando yake kuna mwelekezi wake ,yaonekana kuwa wameshinda mbio hizo na wanainua mkono kwa furaha.

Hawa ni wanariadha. Wanariadha hawa ni wa Kenya. Wanariadha hawa wamebeba bendera ya Kenya, mmoja akiwa ni wa kike mwingine akiwa ni wa kiume. Wanariadha hawa wanaonekana kuwa ni washindi kwenye mbio hizo.

Jumba hili ni refu sana na laonekana kuwa limegawanywa kwenye vyumba vidogo vidogo. Mbele yake kuna miti ambayo ni ya kijani na mbele ya miti hiyo kuna uwanja ambao una nyasi.

Huyu ni mwanariadha. Mwanariadha huyu ni Wesley Kimeli. Mwanariadha huyu ni mlemavu mkononi. Mwanariadha huyu ni mwanariadha wa Kenya, amevalia nguo nyekundu.

Hili ni darasa. Darasa hili halina wanafunzi. Darasa hili lina madawati ya rangi ya kahawia, madawati ambayo ni zaidi ya kumi. Ni kweli darasa hili ni kubwa sana.

Hili ni jengo. Jengo hili ni la ghorofa. Jengo hili lina milango sita. Kila mlango una rangi nyekundu. Chini ya jengo hili kuna mimea.

Hili ni darada, darasa hili lina madawati mengi sana. Madawati ambayo yamepangwa kwa mpangilio unaofaa. Darasa hili halina mwanafunzi wala mwalimu. Darasa hili lina madirisha zaidi ya mbili ,madirisha ambayo yanasaidia kuingiza mwangaza katika darasa hili.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa ndondi ambao ni mchezo wa kupigana kwa kutumia ngumi. Pia miongoni wao tunawaona watu ambao wamesimama tisti ,wachezaji wenyewe wakiwa wamelemaa miguu.

Hawa ni wanariadha. Wanariadha hawa ni wawili, mmoja akiwa ni kipofu, mwingine akiwa ni mwelekezi wake. Mwanariadha mmoja anaonekana akiwa amevalia nguo ya rangi nyeusi, mwingine akiwa amevalia nguo ya kijani kibichi.

Kifutio hiki kiko sakafuni, yaonekana kuwa ni kifutio nyeusi tititi. Kifutio hii yaonekana kuwa ni moja ambayo imetumika kwa muda mchache.

Meza hii ina tarakilishi mbili. Tarakilishi ambazo rangi nyeusi. Tarakilishi hizi zimezimwa. Kando ya tarakilishi hizi, kuna vitabu ambavyo havijapangwa kwa mpangilio wowote.

Hivi ni vitabu, vitabu hivi vina rangi nyekundu. Vitabu hivi ni vingi sana. Vitabu hivi vimepangwa kwa mpangilio unaofaa. Vitabu hivi ni vya hadithi. Hadithi ya Ayubu mashakani.

Hili ni chumba. Chumba hili lina tarakilishi zaidi ya mbili. Chumba hili lina madirisha mawili. Madirisha ambayo yanasaidia kuingiza mwangaza katika chumba hili. Chumba hiki kina viti vya rangi nyeupe.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni vilema, mchezaji mmoja akiwa amevalia nguo ya machungwa na mwingine amevalia nguo ya manjano. Wachezaji hawa wako uwanjani wakicheza mpira.

Watu hawa ni wanariadha, mmoja wa kike mwingine wa kiume, ule wa kike beji lake la jina limeandikwa Koech. Yuonekana kuwa ni kipofu, naye ana mwenzake ambaye ni wa kiume ambaye ni mwelekezi wake.

Darasa hili halina watu na viti kwenye darasa hili vimepangwa kwa njia inayostahili, kweli darasa hili ni safi na pia linapendeza. Darasa kama hili ni muhimu sana kwa wanafunzi.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wana jazi tofauti tofauti. Jazi ya kijani kibichi na kaptura nyeupe, kwa mpinzani wao wakiwa wana jazi ya nyekundu na kaptura nyeupe.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya. Wachezaji hawa wamevalia nguo ya rangi nyekundu. Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa ni wachezaji ambao wana ulemavu. Wachezaji hawa wako uwanjani wakiendelea na mchezo wao.

Hawa ni wanariadha wanne ambao wanaonekana wametoka kwenye mchuano wa mbio kweli waonekana kuwa wamechoka mno wengine wakiwa na furaha mpwitompwito.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya, wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wamevaa jazi ya rangi nyeusi. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wote ni walemavu.

Jumba hii lina tarakilishi nne, tarakilishi ambazo zote ni nyeusi. Jumba hili lina viti ambavyo vyote vinaonekana kuwa viti vya rangi nyeupe. Tarakilishi hizo zimepangwa kwa mpangilio unaofaa.

Mchezaji huyu anaonekana kuwa mchezaji wa kike. Mchezaji huyu ni mchezaji wa timu ya Kenya. Amevaa nguo nyekundu. Anaonekana kuwa ni mlemavu, kwa kuwa ana mguu mmoja peke yake.

Huu ni ukurasa kati ya kitabu cha Kiswahili, kurasa ambayo ni kurasa sabini na tisa. Kwenye ukurasa huu kuna lori ambalo limebeba mchanga, pia kuna gari la moshi ambalo linapita kwa reli. Hapo chini kuna baiskeli ambalo limebeba mizigo.

Hawa ni wanariadha. Wanariadha hawa wanaonekana wakishikana mikono wakikimbia. Mwanariadha mmoja ambaye amevalia miwani ni kipofu, Aliye kando yake ni mwelekezi wake, Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanatazama mbio hizo.